Ng'ombe kadhaa wamesimama kwenye takataka nyingi zilizosambaa ardhini wakitafuta chakula. Kuna plastiki, majani mabichi, karatasi na mabaki ya vyakula vilivyooza. Mifuko ya rangi tofauti, hasaa nyekundu na nyeupe imetapakaa kila mahali. Mazingira hayaonekani kuwa safi na hali hii, inaweza kuwa hatari kwa afya ya wanyama na binadamu. Uzio wa chuma uko nyuma yao, ukiashiria eneo lililozungushiwa. Ukosefu wa usafi unaonekana wazi na hali hii inaashiria changamoto kubwa ya usimamizi wa taka.

Ng'ombe wamesimama ndani ya banda la kisasa la kufugia, kifaa cha kukamulia maziwa kimefungwa kwenye matiti ya ng'ombe kikikusanya maziwa kwa njia ya kielektroniki, sakafu ya banda ni ya saruji na kuna bomba la plastiki linalosaidia kupitisha maziwa kwenda kwenye hifadhi, mazingira yanaonekana kua safi na kuzingatia usafi wa mifugo, mfumo huu wa kukamua unarahisisha kazi kwa mfugaji na kupunguza muda unaotumika kukamua kwa mikono.